Hapa kuna watu wawili kila mmoja akiwa amevaa barakoa, kuna mwanamke akiwa ndani anayeangalia kompyuta yake huku mbele imeandikwa information desk . Huku kuna mwanaume mwenye pia amevaa barakoa na kofia huku amevaa koti na kunafanana huku ndani.

Hapa kuna watangaza wanaonekana kuwa wanashambulia PNU, kazi iendelee. Mmoja wapo akiwa amefungua mdomo, amevaa kofia na pia amevaa sweater . Huku upande mwanamke amevaa, swali nyeusi na pia fulana nyeupe. Huku kuna watu wengine wakikaa nyuma yao.

Hapa kuna watu kadhaa. Kila mmoja anaonekana kuwa amevaa vizuri huku mmoja wapo wa mbele amevaa tai huku wengine hawakuvaa. Pia kuna wanawake wawili, mmoja wapo akiwa ameshika kitabu na mwanaume ameshika kitabu.

Hapa kuna chumba kubwa linaonekana kuwa ni ofisi. Pia huku mbele kuna meza yenye imeandikwa information desk . Wanawake wawili wenye wameka kwa meza kila mmoja akiwa anavaa shati nyeupe na pia colar zake zikiwa nyekundu. Huku nyuma kuna viti zimepangwa kwa mstari.

Hapa inaonekana kuwa ni uwanja, kuna wachezaji kadhaa wakiwa na timu mpigi, mmojawapo wakiwa na sare na njano na suali njano na soketi njano na pia viatu za kucheza mpira. Huku wengine wakiwa na fulana ya nyekundu na suruali nyeusi.

Hapa kuna watu kadhaa wenye wanaonekana kuwa ni wamepiga mstari huku wengi ni wamama pia kuna watoto, kuna mama moja hapa kando ameshika karatasi pia amevaa fulana nyekunduu amebeba mtoto kwa mapegu huku kwingine kuna mama ameshika mtoto na mkono.

Hapa kuna watu kadhaa wengi wao wanaonekana wametoka kutoka mlango ya nyuma ikiwa imeandikwa Cyber Cafe photocopy and Scan . Huku kuna watu wawili wanatumia simu wakiwa wanasimama pale mmoja wao amevaa kofia. Huku kwingine kuna wenye wamekaa kwa meza au kwa kiti huku kuna vitabu zimeziwekwa na pia kuna

Kuna watu kadahaa kila mmoja akiwa amekaa kwa kiti, kila mmoja pia amevaa barakoa, pia wamevaa shati nyeupe na pia shati nyekundu, huku kuna mama pia amevaa sweta, huku mbele kuna kompyuta yao yenye wanatumia iko juu ya meza.

Hapa kuna watu kadhaa wenye wamepanga mstari huku mmoja wao wa kwanza akipeana karatasi mwenye amevaa kofia. Pia anaonekana kuwa ni mzee huku kwingine kuna meza yenye imewekwa karatasi zenye zimefungwafungwa huku kwingine kuna dirisha la...

Hapa kuna gari kubwa. Unaonekana kwa ni kazi ya kubeba vitu au ni ya kusafirisha arthini. Hapa kuna vitu kadhaa za kuweka au unaonekana kwa ni pipes za kuweka chini. Na gari ziko na miti, kuna mchanga zikuwa zimejaa pamoja.

Hapa kuna watu kadhaa, hapo kuna dirisha inaonekana pale na hiyo dirisha ina shimo kashimo kadogo inayoonekana kuwa ni ya kuuza na mtu wa ndani. Huku ndani kuna watu wawili, mmoja wapo akiwa anaangalia karatasi akiwa anafurahisha ule mwingine amasimama anaangalia karatasi, kuna komptyuta, kuna deski, kuna.

Hapa kuna watu kadhaa, mojawapo ameshika kalamu huku akiwa na karatasi ingine kwa kushoto akiwa anaandika kwa hiyo karatasi. Pia kuna mwingine nyuma ameshika karatasi, kuna mwenye amesimama piaakishika karatasi. Kule nyuma kuna mzee alimekaa mwenye anaandika.

Hapa kuna watu kadhaa mmoja wapo huku mbele anaonekana kwa amevaa nguo za shati nyeupe pamoja na suwali nyeusi pia amevaa saa. Huku akishika mkono wa mtu mmoja mwenye amevaa barakoa na pia koti nyeusi. Kumshika mkono wake na pia kutia saini kwa karatasi. Huku kwingine kuna mmoja anayesimu akiwa anarekodi.

Hapa kuna ardhi kubwa linaloonekana kuwa ni shamba, ikiwa limetengenezwa kutokana ua. Huku kwingine kuna mporomoko inaonekana ni ya barabara. Huku kwingine kuna miti zikiwa zimepandwa. Kule nyuma kuna nyasi. Pia kuna miti ndogo ndogo.

Wachezaji kadhaa wanaoonekana kama wanawake wakicheza mpira wa voliboli huku nyuma ni watu wanaume wakiwa wanaangalia side

Watu kadhaa wanaonekana ni kuwa kikundi cha ODM wanaotoa hotuba wakiwahutubia wananchi. Hapo mbele yao kuna kakitu kimeandikwa ODM. Wao pia wanavaa kofia ya njano na pia wamevaa vizuri.

Ofisi kuu linaonekana kama Huduma. Watu kadhaa, mmoja wapo akiwa ameinama na kutia saini kwa paper wengine wakikaa. Mmoja wapo akivaa shati nyeupe na skati nyeusi.

Watu kadhaa wenye wanaonekana ni kama wanaume wenye wanaobeba kikombe huku juu wakiwa wanavaa sare moja, fulana nyeupe na pamoja na suruali blue huku wengine wanafungua mdomo wakiimba.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa ni wafanayakazi wa Huduma Center. Hukuu juu zimewekwa puto huku kwingine kuna meza, kuna kitu za kutoa photocopy . Huku kwingine kuna watu wanashughulikia au wanasaidia wafanyakazi wengine.

watu kadhaa wanaonekana ni watatu au wanne wakiwa hapo mbele wakisimamama huku nyuma kuna wenye wamekaa kwa kiti huku mbele kuna watu wanne wakiwa wakiangalia side wakiwa wanaguza kompyuta yao huku wakona kitu ya kutoa photocopy pale kuna picha zimeekwa huku ofisi kubwa zinaonekana kuwa ni ya huduma

Watu kadhaa wengi wakiwa nyuma wawili wakiwa mbele wanaonekana kama wachezaji. Kila mmoja amevaa buti ya kucheza mpira pia na socks . Kila mmoja amevaa fulana na suruali fupi za kucheza mpira huku uwanja akiwa na nyasi za majano.

Hapa kuna watu kadhaa wenye wanaonekana kuwa ni shambulizi. Kuna mtu mmoja akiwa na bango ndogo, huku kwingine haja vaa kitu pamoja amejipaka rangi. Hili imeandikwa kuwa Gor mahia die hard since1968 . Kuna mwingine huku akishika tarumbeta, na kuna mwingine wakiwa wanaangalia nyuma wakiwa wanakaa.

Watu wanne wakiwa kwa ofisi. Moja wapo akiwa mwanamke, watatu wakiwa wanaume. Moja wapo wa wanaume akiwa anasign au anaandika kwa paper ,wengine wakiangalia kwa kitabu.

Watu kadhaa wenye wamekaa kwa viti, huku laptops au kompyuta zao zimewekwa mbele yao huku side ingine kukuwa na watu wengine wamevaa barakoa na vilevile wanaohudumiwa na wenye wa huduma centre.

Watu wawili mmoja wapo akionekana kuwa ni rais wa nne wa Kenya mzee Uhuru Kenyatta, huyu mwenye anavaa koti nyeusi na pia shati ya white na tai , na mwingine akionekana kuwa ni jaji mkuu na ameweka kitambaa kwa shingo, na pia amevaa kitu kwa...

Watu kadhaa wakikaa chini. Mmojawapo wao akiwa mbele wengine wakiwa nyuma, wengine wakiwa nyuma ya dirisha. Wengi wanakaa wakitumia viti nyeusi.

Mashambulizi wengi wakiwa wanaonekana wakishambulia timu kubwa ya Gor Mahia wengine wakivaa fulana nyeusi, nyeupe, majani, wakiwa wengi wakificha uso wao, mmoja, wawili, watatu wakivaa kofia wanaonekana watu wakisaidia wakenya.

Watu wanne wanaonekana kuwa wanacheza mpira ya voliboli. wawili wakiwa na sare moja hao wengine wawili wakiwa na sare ingine inaofanana pamoja. Huku watu wengine wakiwa juu ya jukwaa la uwanja, mbele yao kuna chuma.

Machambulizi wa mpira mmoja wapo akiwa amevaa fulana nyeusi mwingine akivaa nyeupe, suruali nyeusi suruali njano. Wengine wakiwa wamebeba turumbeta kwa mdomo wengine wakinaangalia simu yao wengine wakicheka huko nyuma.

Wachezaji wa mpira wakikimbiza mpira, wawili wakivaa sare moja, watatu wakiwa na sare ingine tofauti na wale wawili, uwanja wachambulizi, mpira.

Watu kadhaa wanaonekana kama wanapofanya kazi wa Huduma ya Kenya. Kila mmoja akiwa amevaa barakoa, amevaa shati nyeupe. Pia wanawake wamevaa sketi ya nyeusi na pia na pia wanaume wamevaa suruali nyeupe.

wachezaji kadhaa wanaoonekana kuwa wanafanya mazoezi wanaovaa sare moja wanaonekana kuwa ni wao ni wachezaji wa mpira wa kenya kila mmoja akiwa amevaa sare nyekundu shati flani nyekundu na shati huku soksi yao zinatafuatiana huku wanavaa viatu

Naibu rais wa Kenya professa Kithure Kindiki akiwa ameshika karatasi. Amevaa kwa mkono saa, amevaa shati nyeusi pamoja huku wengi wakizungukwa na watu. Mmoja wapo akiwa na mtoto wanaoonekana kuwa wanahutubiwa.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa kwa hafla. Wengi wakiwa wanakaa kwa kiti zenye zimefungwa kwa kitambaa huku kwingine wengine wanatembea. Huku kuna maafisa wa polisi akiwa wanatembea wakiwa wamevaa sare za uniform .

Watu kadhaa wanaoonekana kuwa ni wachambuzi wa mpira, huku mbele kuna mama mwenye amevaa fulana nyekundu na pia amevaa leso. Huku nyuma kuna wengine wenye wamevaa kofia, wame vioo, pia wamevaa fulana tofauti tofauti wakiwa ni wanawake pia na wanaume.

Hapa kuna nyumba kubwa linaloonekana ni kama ghorofa ni za kuhukumu supreme court hii kitu inayohusu kwanza LGBTQ community have the right of freedom and association .

Rais wanne wa Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyataa huku ameshika kitabu ya kibibilia huku kwa kulia kukiwa na jaji huku kwa kushoto kukiwa na mama wa kwanza Magaret huku nyuma kukiwa na watu wengi wakiwa.

Watu kadhaa wenye wamepanga kukaa na viti huku mbele yao kuna meza. Huku wa kwanza anaonekana ni mwanamke mwenye amevaa barakoa, anaonekana akiwa anasajili huyo mwenye mbele yake anakaa huku akivaa koti nyeusi.

Hapa kuna watu kadhaa watatu wakiwa mbele. Mojawapo anaonekana kuwa ni rais watano wa Kenya, Wiliam Ruto huku mwingine ni jaji mkuu huku side wa kushoto kuna mwanamke anayeonekana kuwa ni bibi yake, ameshika Bibilia.

Watu kadhaa wenye wamekaa pande moja wanaonekana kuwa ni wafanyakazi wa Huduma huku wengine wakikaa pande nyingine wanaonekana wanaohudumiwa au wanataka kuhudumiwa. Huku wenye wanahudumu awa wafanyakazi wa hawa Huduma wanavaa sare shati nyeupe pamoja na suruali ya nyeusi.

Wachezaji kadhaa wa raga, kila mmoja amevaa sare sawa na yule mwezake, kila mmoja akiwa na fulana nyekundu na suruari nyeusi, huku wakiwa wameinua kitu inayokaa kikombe lakini ni mandovu wawili.

Wachezaji watatu, wawili wakivaa sare, mmoja inayoonekana kuwa ni nyeupe fulana na suruali ya nyeusi mmoja na mwingine akivaa fulana ya njano na suruali ya buluu, washambulizi wakiwa juu ya ghorofa.

Watu kadhaa wenye wanaonekana kama wakiwa kwa mstari wakiongoja kuhudumiwa huku kukiwa na ofisi yenye imeandikwa Huduma Center GPO Nairobi. Huku kuna watu wengine wenye wamekaa mojawapo amevaa kioo, amevaa viatu za red .

Watu kadhaa wengi wao karibu wanaonekana kuwa wanawake mwenye wanacheza mpira wanawake wenye wakona miaka refu hapo nyuma juu ya jumba la uwanja, kuna watu wengi wanaowashangilia hawa wasichana.

karatasi kubwa lenye linaloonekana kama matangazo ikiwa imechorwa seal ya kenya army republic of kenya yaani nchi ya kenya hapo juu imeandikwa judicial service commission na hapo katikati ikiwa imeandikwa internship and attachment policy for judiciary may twenty twenty three

Watu kadhaa wanaonekana kuwa wanakaa kwa maviti zenye zimepangwa pamoja. Huku kuna maafisa wa polisi au usalama mwenye anatembea na bunduki yake huku akivaa sare yake. Hawa watu wenye wanakaa ni kuwa wanangoja kuhudumiwa na watu wa huduma.

Kuna watu kadhaa wanaoonekana kwani wachezaji wanaofanya mazoezi. Kila mmoja yao amevaa sare moja huku soksi zinafanana pia viatu za mpira zinakuanga tofauti huku nyuma yao kuna neti, kuna chuma au gola ya kuna mpira

Watu kadhaa wanaoonekana kuwa ni wachambulizi wa mpira, wengi wakiwa wamekaa kwa viti. Huku nyuma kuna watu wenye wamevaa vanana za nyekundu, huku wakiwa wanacheka na wenzao, mwenye amevaa kofia. Huku mbele wakiwa mmoja wao anaonekana kuwa ni afisa wa polisi.

Watu wenghi wanaonekana kama wachambulizi wa mpira. Wawili wakiwa na kitambaa wamefunga kwa shingo inaonekana kama bendera za Kenya. Wawili watatu wakicheka huku nyuma wanaonekana kama wanachambulia timu yao na kucheka

Kunaonekana kuwa ni wachezaji kadhaa wa mpira wanaonekana kuwa wamefunga mbao huku wamevaa sare moja ya aina jano suruali pamoja na kufanana huku socks yao zikiwa mpya jano huku kuna watu wakiamlizi wakiwa wanatazama mpira.

Watu kadhaa wakikimbia kwa barabarani mmoja wapo akiwa na karatasi kubwa lenye limechorwa na mtu likiandikwa na Raila Kalonzo Twenty seventeen mti mrefu ghorofa.

Watu kadhaa karibu wote wanaoonekana kuwa ni wafanyakazi wa Huduma za Kenya. Huku kuna mmama akiwa anaongea na mtu mwanaume huku kwingine. Huku nyuma kuna mwanamke akiwa anaangalia kompyuta yake huku wengine wakizungumza.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa wakifanya sherehe mojawapo akiwa Raila Amollo Odinga na pia kuwa na bibi wake. Watu wamevaa kofia za blue na pia kuna kitambaa wamefunika kwa shoulders , kwa mabega.

Watu kadhaa mojawapo akiwa ni rais watano wa Kenya Willima Samoei Ruto huku akifuatwa na bibi wake. Huku upande wa kushoto kuna maafisa wake wa polisi anayemlisha huku nyuma kuna watu wengine wanamfuata huyo rais.

Watu kadhaa wanaoonekana kuwa ni wachambulizi wa mpiraa wengine huku wakiwa wamepanda juu. Wakua hapo mbele kukiwa na mzee mwenye amevaa shati nyekundu anaoonekana ni shati ya au fanano ya Harambee hapo mwingine akiwa anashika simu.

Watu kadha wenye wanaonekana kuwa wamepewa kakitu, karatasi wakiwa wameshika huku nyuma yao kuna karatasi kubwa ikiwa imechorwa bendera ya Kenya. Na hawa wamevaa vizuri kila mmoja amekuwa na koti nyeupe na shati nyeusi huku kuna wamama wamevaa vizuri pia.

Watu kadhaa wanaonekana kama washambulizi, mmoja wao akiwa na kitambaa inaonekana kama bendera ya Kenya. Ikiwa na colour nyeusi uku mbele, uku juu ikiwa na colour nyeupe ndani, ikiwa na colour ya rangi ya nyekundu pia ikiwa na colour ya kijani. Hao watu wakiwa na firimbi kwa mkono zao.

Watu kadhaa wanaonekana kama wafanya kazi wa Huduma. Mojawapo mwenye anachungulia hiyo kazi anaonekana kama rais wa zamani Rigathi Gachagua huku akiangalia kompyuta. Hapo nyuma rais amevaa shati nyeupe.

Hapa kuna karatasi lenye limechorwa vitu kadhaa kama vile watoto wakiwa na mwalimu wao. Pia kuna watoto wakiwa na walimu wao. Huku chini kuna wanafunzi wamevaa sare vizuri huku ndani ikiwa imechora maafisa wa polisi.

Wachezaji kadhaa. Huku nyuma kuna washambulizi ambao wanashangilia timu yao.

Hapa kuna watu kadhaa. Mmojawapo akionekana kuwa ni William Samoei Ruto rais wa Kenya wa tano. Huku kwingine kuna watu wamevaa mavazi nyekundu, pia wamevaa kitambaa kwa shingo huku kuna ua ya.

Washambulizi wa mpira msichana mwenye nywele ndefu ana kitambaa kwa mabega ikiwa na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani. Pia kuna mzee pale nyuma yake.

Watu kadhaa wenye wamekaa chini wanaonekana nikama wanahutubiwa na mtu mmoja au wenye wamekaa wengi wanonekana kuwa na sare moja shati yenye ikona mikono za nyeupe na huku kwingine zikiwa nyeusi kuna mmoja afisa wa polisi wenye ankaa na hao watu.

Hapa kuna meza yenye imeandikwa Huduma Kenya kuna watu kadhaa wenye wamevaa shati nyeupe na skati nyeusi. Huku watu wengine wanashughulikia na kompyuta, wengine wanatembea wakiwa ndani ya ofisi kubwa linaloonekana kama.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa ni washambulizi wa mpira. Kila mmoja akiwa ameinua mkono, mmoja akiwa na ua huku mwingine akishika kitu huku wengine wakiwa na bendera ya Kenya ya rangi nyeusi , nyepe ,nyekundu na pia manjano.

Watu kadhaa wengi wanaonekana kuwa ni wafanyakazi wa Huduma Centre wakiwa wamekaa kwa kiti wakishughulika kwa kompyuta yao huku wengine wamevaa barakoa wakionekana kwa dirisha. Huku kuna wengine nyuma wamekaa wakipanga kwa.

Watu watatu mojawapo akiwa anaonekana ndani ya dirisha lake la huku akishughulikia wahudumiwa wawili wakiwa nje. Huyu mwenye anashughulikia hawa watu anaonekana kuwa ni mfanyakazi wa Huduma ya Kenya.

watu kadhaa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira, kila mmoja au wote wakiwa na sare moja, fulana nyeupe na suruali nyeupe. Pia wanazo soksi nyeupe wakiwa wanavaa viatu za mpira. Huku kila mmoja ana namba yake imeandikwa kwa suruali.

Wachezaji kadhaa wakiwa wamevaa sare ya fulana nyeusi, suruali nyeusi pia wakivaa viatu tofauti tofauti vya mchezo wa mpira. Huku nyuma huku kuwa na mpira huku juu wakipandwa na washambulizi wa uwanja.

Hapa kuna watu kadhaa wengi wakiwa wanakaa huku nyuma kwa viti. Hizi viti za mbele zikiwa zinaonekana kuwa haina watu. Huku mbele kuna watu wawili wanaitoa madhara kwa hawa wengine. Huku kwingine kuna watu wamepanga laini, pia kuna mlango huku nyuma ikiwa.

Watu kadhaa wawili wenye wako karibu hawa wakiwa wanasalimiana kuwa wakicheka huku pia wamevaa kioo. Wanao fuata ni mwanamke mwingine, wanawake wawili wengine huku nyuma kuna wanaume wenye wamevaa koti pamoja na shati nyeupe.

Mtoto mdogo mwenye amekalishwa karibu na ubao huku kwingine watu watatu mojawapo akiwa mwanamke wakiwa wanaangalia kompyuta ikiwa imewekwa juu ya meza. Huku kwingine kukiwa na makaratsi zikiwa zimewekwa kwa ndani ya meza.

Watu kadhaa wawili hapa wakionekana kuwa ni wachezaji wa mpira. Huyo wa kushoto akiwa na sare fulana ya bluu na suruali nyeupe huku soksi zake zikiwa bluu pia na viatu vya black . Huyu wa kulia akiwa na fulana yenye imeandikwa Betika na suruali yenye ya.

Wateja wanao ongoja wakihudumiwa na wenye wanaofanya kazi kwa Huduma Centre, ofisi kuu za kuhudumia wananchi wakenya huku wafanyakazi wakiwa wamevaa shati za nyeupe.

Watu kadhaa wanaonekana wawili wa wakionekana kuwa wafanya kazi wa huduma ya Kenya, Huduma Center . Huku wengine wakifaa koti na shati ya nyeupe, wanaonekana kuwa ni wenye wanataka wa hudumiwe.

Watu kadhaa wanaonekana kama wanasiasa mojawapo akiwa mheshimiwa wa rais wa Kenya wanne Mzee Uhuru Kenyatta. Huku kukiwa na maafisa wa security au maafisa wa polisi wake wakiwa wanamfuata.

Watu kadhaa wenye wanaonekana kama wachambulizi wakiwa Nyayo stadium. Mwingine akipanda wengine wakishuka. Wengine wakikaa huku chini wengine wakipanda huku juu wake chini huku juu. Alafu kuna wenye wanabeba kitambaa inayoonekana kama bendera ya Kenya.

Watu wengi wanaokaa kama wachambulizi wa mpira mojawapo akiwa ameshika firimbi kwa mdomo, mwingine ameshika pombe, mwingine amevaa kofia akitafuna jaba , mwingine amefungwa rasta, mwingine huku akitembea aki.

Hapa kuna watu kadhaa, huku nyuma yao kukiwa na mahali ya kukaa au magorofa ndefundefu. Kuna miti alafu wenye wamevaa hao wa mbele wanaonekana kuwa ni majaji wakuu huku wengi wanaonekana ni wanasiasa.

Wachezaji kadhaa wanne wakiwa sare za nyeusi na mmoja kaiwa na clour ya blue .Na wengi wachambulizi wakiwa nyuma ya uwanja wakitazama mpira.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa ni wanawake wachezaji wa voliboli huku wa nyuma ameshika mpiraa mbili huku wa mbele ametolewa meno moja za chini huku wote wakiwa wanacheka.

Watu kadhaa mojawapo akiwa na koti la maabara. Mwingine akiwa na koti nyeusi, mwingine akiwa na fulana. wengi wakiwa na makoti. Mlango, meza, kalamu, karatasi.

Watu kadhaa wanaoonekana wengine ni watoto, mmoja wao akiwa anavaa barakoa, wengine ni watu wakubwa wakiwa wameinua karatasi yenye imeandikwa Al Azizah fc,yaani inamaanisha kwamba wao ni washambulizi wa mpira.

Ofisi kubwa inayoonekana kama huduma centre wengi wakikaa chini wengine wakisimama, wanaosimama ni akina maafisa wa polisi, meza, viti, karatasi, kalamu na simu.

Watu kadhaa wenye wako na kitambaa wengi wamekaa chini kwa kiti wengine wakisimama. Huku nyuma yao kumeandikwa lets go wolf . Wakiwa na kitamba yenyeinayonekana kama bendera za Kenya. Wengine wamevaa kofia, wengine wamefunga rasta, wengine wamevaa bandana ya Kenya.

Ofisi kubwa linaloonekana kama Huduma, huku watu wakikaa, wakiwa wanaonekana wakihudumia wenye wanasimama, wakiwa na sare shati ya nyeusi na trouser au sketi nyeupe, huku sakafu ikiwa imesafishwa vizuri.

Hapa kuna mtu mmoja mwenye akiwa na pasipoti kwa mkono yake ya kulia na huku kwingine ya kushoto akiwa na makaratasi. Huyu mtu amevaa kofia pamoja huku nyuma kukiwa na magari. Huku nyuma kukiwa na matenda na watu wenye wamekaa chini. Huku nyuma kukiwa.

haap ni nyumba kubwa inayoonekana kuwa ni Huduma Center. Huku wafanyakazi wanaonekana kuwa na wanaongea na huyu mwenzao. Huku nyuma kuna maafisa wa usalama. Hapo nyuma kuna wenye wamefunga au wamefunga leso.

Watu wawili mojawapo akiwa anaonekana ni daktari mwenye amevaa kioo na pia amevaa nguo za maabara, amevaa gloves pia ameweka saa. Na huyu mwingine akionekana kuwa ni mmama mwenye amevaa kofia nyekundu na dress kubwa.

Hapa kuna watu kadhaa mojawapo anaonekana kuwa anatumia kompyuta yake anayeonekana kuwa ni mwanamke huku simu yake iko kando yake, huku kwingine kuna watu wanne wakiwa wanasimama ambaye wanaangalia huyu msichana wakiwa wanamtazama.

Watu kadhaa wenye wanaoonekana kama wachambulizi wa mpira mmojawapo akiwa amevaa kofia yenye imeandikwa KDF huku juu akiwa na kitu imeandikwa Gor Mahia. Huku nyuma kuna mwenye amevaa kitu kama ya Masai huku kwingine watu wa.

Watu wawili wakiangaliana wakiongea ana kwa ana mmojawapo akiwa anaonekana ni mfanyakazi wa Huduma Kenya huku mwingine akiwa amevaa koti, shati nyeusi na pia kofia anayeonekana kuwa anayesaidiwa.

Watu kadhaa watatu hawa mbele wakiwa wanaonekana wanacheza mpira ya voliboli wawili wakiwa wanavaa sare moja inafanana nyeupe na suruali nyeupe pia na kiatu ikiwa nyeupe huyu mwingine akiwa anaonekana amevua rasta na mwanamke anavaa sare ya buluu suruali ya buluu pia.

Watu kadhaa wanaonekana wengine wakijisajili au kuandikishwa, wengine wakiwandikia makaratasi, kalamu, viti, meza, miti mrefu, watu kadhaa wakiongea huku nyuma wakikaa wawili wawili.

Hapa kuna mtu mmoja mwenye ameshika lapitopu akiwa amekaa na anashika kalamu. Hapo kwingine kuko na watu wengi wenye wako kwa mstari. Mmoja wapo ni mzee mwenye ako mbele akiwaa anashika karatasi huku kwingine kuna mtu mwenye ameshika kalamu na amevaa koti.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa wanasajili watu mmojawapo akiwa amevaa barakoa na koti akiwa anaandika kitu. Mwenzake akiwa ameketi chini akishika kidole cha mwanamke mwenye anasimama karibu na mwenye amevaa barakoa pia nyeusi.

Hapa kuna watu kadhaa wanaonekana kuwa wakiwa ndani ya ofisi ya Huduma Center. Kuna wengine huku wamekaa wanaonekana kuwa ni wafanyikazi wa hawa. Hao watu wamepanga laini kila mtu mmoja anayeonekana kuwa na mtoto akituangalia.

Watu kadhaa wengi wakiwa wanaonekana kama wamekaa, wenye wamevaa barakoa wamevaa sare moja huku shati ikiwa inaonekana yenye nyeupe. Wengine wanasimama mojawapo akiwa na rekodi video wengine wakiwa na kalamu na karatasi.

Nyumba kubwa linaloonekana kama ofisi ya Huduma ya Kenya likiwa limechorwa rangi za bendera za Kenya kama nyeusi, nyeupe, nyekundu, nyeupe na kijani. Huku watu wakiwa wanatoka mmojawapo akiwa amekaa kando anayeonekana ni afisa wa polisi.

Hapa inaonekana kuwa ni mwanamke mwenye amevaa vioo pia anaonekana kuwa anazungumza. Huku nyuma kuna vitu vingine zimeandikwa, huku imeandikwa nchi ya Kenya. Huku zikiwa na bendera za Kenya, zikiwa na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu pia kuna majani.

Mikono zinazosalimiana na colour tofauti tofauti kama vile jano, nyeusi, nyekundu na pale chini ikiwa imeandikwa tuko pamoja inayoonyesha alama ya siasa ya Jubilee.